Mara nyingi hapa nchini huwa kunatokea mafuriko, maji haya ni mbaya sana kwa vile huwa inasababisha magonjwa kama vile kipindupindu ambayo yanaweza kudhoofisha afya ya wanadamu.

Unapopata tatizo la macho, kuna yule daktari ambaye huhudumia wale ambao wana shida ya macho. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe binafsi kwenda kwake ili aweze kukushughulikia na kukupa suluhisho itakayodumu.

Katika njia moja au nyingine, unaweza kumbwa na matatizo tofauti tofauti na moja kati hayo matatizo huwa ni ugonjwa. Basi mtu anapogonjeka, ni jambo nzuri au anapaswa kuhakikisha kwamba amepata dawa ya matibabu.

Afya ni kitu muhimu sana kwa kila mtu. Kwa hivo basi kuna madaktari ambao huhakikisha kwamba unapogonjeka unapewa matibabu kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivo kuna yale madawa ambayo unaweza kupewa ili uweze kupona.

Ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kucheka, hata hivyo, unapogonjeka ni jukumu lako kuhakikisha kwamba umeenda hospitalini ili upokee matibabu na hivyo basi ukiweza kupata tiba basi utaweza kupona na kurudi kuwa na afya bora.

Jukumu la kila mzazi anapozaa mtoto kuhakikisha kwamba amepata chanjo ili kuepuka na magonjwa kama vile polio ambayo yanaweza kudhoofisha afya ya mtoto na kusababisha hata maafa.

Watoto wanapozaliwa hospitalini wao huachwa mkononi mwa wauguzi ambao huhakikisha kwamba watoto hawa wamehudumiwa vilivyo na kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo, ni jukumu la hawa wauguzi kuhakikisha watoto hawa wameweza kupata matibabu ifaayo.

Miongoni mwetu kuna wale ambao hujiita madaktari na wao huaminika kwamba wana uwezo wa kutibu maradhi tofauti tofauti ambayo kwa mara nyingi sana madaktari hawa, madaktari wengi hawawezi kuyatibu kwa hivyo wanaamini kwamba wanaweza kukupata hata nguvu za kiume.

Ni jukumu la daktari au mgonjwa mwenyewe kuhakikisha kwamba ameweza kufanya tizi ili kuweza kurudisha afya yake kuwa bora na kutoa uchovu ulio mwilini mwake.

Kuna daktari wa meno ambao kazi yao huwa ni kushughulikia meno kwetu. Unapopata tatizo lolote la meno kuuma au meno ikitaka kung'oka, ni jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba umetafuta hao madaktari moja kwa moja ili uweze ukasaidika na kung'olewa meno.

Ni jukumu letu binafsi kila mmoja kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni safi. Kwa hivyo, kila mtu anapaswa kuhakikisha kwamba ametupa takataka mahali panapofaa na hivyo basi, tutaepuka magonjwa tofauti tofauti na kuwa na afya bora.

Baada ya watoto kupewa chanjo, daktari hutumia kalamu ili kuweka alama ambayo itaonyesha kwamba mtoto huyu tayari kishachanjwa kwa sababu mtoto anaweza kuchanjwa mara mbili ambayo ni kitu kibaya zaidi inaeza kumharibia macho.

Watu wanapojiunga pamoja na kutengeneza familia. Wanadada huweza kupata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito wao huweza kupelekwa katika chumba ambacho kinashughulikia wale wajawazito na hivyo basi wataweza kusaidika katika kuzaa.

Hapa kuna baadhi ya madaktari ambao wamejitoa wazi ambao huaminika kuwa wana uwezo wa kufanya matibabu ambayo baadhi ya madaktari wetu hawawezi kuyafanya. Baadhi yao huwa ni wamatapeli hata hivyo kuna wengine ambao wanaaminika kwamba kuwa ni wa kweli kama vile daktari Mduba.